Hiki ni kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kinachoonekana kuwa cha nishati ya joto ardhi au mitambo ya nguvu ya mvuke kutokana na moshi mweupe unaotoka kwenye minara ya kupoesha. Kiwanda hiki kimejengwa kwenye eneo pana lenye udongo na mimea michache kikizungukwa na mlima au vilima vyenye miti na vichaka.

Hiki ni kituo kinachoonekana kama kituo cha umeme na bango la kijani likionyesha Senior Substation . Kuna nguzo nyingi za chuma na nyaya za umeme zinaonekana wazi zikipanda angani. Pia kuna majengo kadhaa chini ya nguzo hizo. Mandhari inaonekana kuwa wazi na kuna mimea michache.

Hiki ni kiwanda kikubwa au mtambo wa kuzalisha nishati au jotoardhi uliotazamwa kutoka juu. Majengo kadhaa makubwa yanaonekana katikati, na moshi au mvuke ukitoka kwenye baadhi ya sehemu zake. Kuna miundombinu ya mabomba za nyaya za umeme zinaonekana zikielekea nje ya mtambo.

Hii ni nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu iliyosimama ndidi ya anga la buluu. Nguzo hii inaonekana kuwa ya chuma yenye muundo imara na wa kimiani iliyoundwa kuhimili nyaya nzito za umeme.

Hizi ni nguzo za umeme kuwa juu .Zikisambaza umeme katika eneo la wazi. Kuna nguzo mbili za chuma zinazosimama wima zikiwa zimebeba nyaya nene za umeme. Nguzo iliyo kushoto ni muundo wa pembe tatu juu yake. Wakatai nguzo iliyo kulia inaonekana kuwa refu zaidi na ina muundo wa vali.

Hii ni nguzo kubwa ya umeme, wa msongo wa juu, imesimama katikati ya shamba, la kijani kibichi au waridi yenye nyasi fupi. Nguzo hii iliyoundwa kwa chuma na miundo tata, inabeba nyayo nyingi za umeme, ambazo zinaonekana kunyoshwa kuelekea mbali.

Hili ni kundi la watu wakiwa katika eneo la kituo cha kupoza umeme. Watu wamevaa vesti za usalama za rangi ya manjano na mmoja wao ana kofia ngumu ya usalama ya rangi ya machungwa. Mwanaume aliyevalia kofia ngumu anaelekeza mbele akionekana kueleza kitu au kutoa maelekezo.

Hizi ni safu za kabati au paneli za umeme ambazo kwa kawaida hupatikana katika vituo vya umeme au vyumba vya kudhibiti umeme. Kila kabati lina vifaa mbalimbali vya kielektroniki, viashiria na swichi vinavyotumika kudhibiti na kufuatilia mtiririko wa umeme.

Hii ni mandhari wazi ya barabara yenye lami mbele. Kwenye upeo wa macho, kuna miundo inayofanana na majengo marefu au minara labda sehemu ya mji au kituo cha viwanda. Juu anga ni la buluu safi. Katikati sehemu ya juu kushoto kuna muundo wa chuma unaofanana na nguzo au sehemu ya daraja au miundo mbinu nyingine kubwa.

Hiki ni kituo cha umeme au kituo cha kusambaza umeme, kinachojumuisha majengo na miundo mikubwa ya chuma iliyoundwa kubeba nyaya za umeme. Mbele kuna jengo dogo la rangi nyeupe, linaloonekana kuwa jengo la usimamizi au huduma.

Hii ni mandhari pana ya usiku, au alfajiri ikichanganya anga pana na miundo ya kisasa ya majengo na miundo mbinu. Kitu kinachovutia zaidi ni anga ambalo limefunikwa na mawingu iliyojipanga kimistari yakionyesha mchanganyiko wa rangi za buluu iliyokolea na michirizi miembamba ya rangi ya machweo ama pambazuko, labda nyekundu au waridi upande wa kulia.

Hii ni mandhari ya wazi ikiwa na anga kubwa la blue , lililo na mawingu meupe iliyotawanyika. Chini ya anga kuna safu ya mlima mirefu, na chini yake kuna eneo la tambarare la ardhi. Kwenye sehemu ya kulia, kuna nguzo kubwa ya chuma ya umeme.

Hii ni miundo mikubwa ya chuma ambayo inaonekana kuwa nguzo ya usafirishaji wa umeme au kituo cha kusmabaza umeme. Miundo hii imejengwa kwa chuma na ina waya au nyaya nyingi zilizo unganishwa. Anga ni la buluu na ina mawingu mwepesi.

Hiki ni kiwanda kikubwa cha viwanda chenye majengo mengi na miundo. Moshi mweupe unatokana na maeneo kadhaa ya viwanda kuashiria kuwa kinafanya kazi. Kiwanda kimezungukwa na mandhari ya kijani kibichi yenye miti na mimea na safu za milima zinaonekana kwa mbali.

Hii ni mazingira ya makazi yasiyo rasmi au eneo la makazi duni. Katikati kuna mkondo mdogo wa maji unaopita katikati ya takataka nyingi sana zilizotupwa. Takataka hizi zinajumuhisha mifuko ya plastiki.

Huyu ni ndege mzuri mwenye rangi angavu ambaye anapatikana Afrika Mashariki. Rangi zake kuu ni kijani kibichi kinachong'aa mwilini na mapua ya samawati yenye kuvutia. Kichwa chake kina alama maalum.

Hili ni darasa lenye wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye madawati, wengine wa wanafunzi wamevaa sare za rangi ya buluu. Mwalimu ambaye anaonekana kuwa mwanamke amesimama mbele ya darasa akionekana kuwafundisha au kuwasimamia wanafunzi.

Huyu ni mnyama mwenye manyoya myeusi au kahawia iliyokolea anayefanana na nguruwe mwitu au aina fulani ya paa akiwa ndani ya uzuio wa wavu wa chuma. Mnyama huyu anaonekana akijishughulisha na ardhi au mimea chini yake labda akila au akichunguza.

Hili ni kundi kubwa la watu wanaume na wanawake, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kithamaduni na mapambo ya shingo enye rangi angavu hasa nyekundu na njano. Wanaume wengine wanaonekana kuvaa kofia au mapambo ya kitu, wengi wao wakiwa wamesimama huku wachache wameketi mbele.

Hii ni mandhari ya eneo lisilo na mpangilio mzuri. Linaonekana kuwa la makaazi duni au eneo lililotupwa taka. Kituo kikuu cha mkondo mdogo wa maji chafu uliojaa taka za aina mbalimbali kama chupa za plastiki, mifuko na mabaki mengine.

Hii ni sanamu ya mwanaume, iliyosimama juu ya msingi kubwa wa mawe. Katikati ya eneo lenye watu na majengo. Sanamu yenyewe inaonekana kua ya shaba au rangi nyeusi, na mwanaume huyu ameshika kitu kinacho onekana kama panga au upanga mkononi mwake.

Hili ni kundi la wanafunzi huenda wa shule ya upili wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta katika chumba cha kompyuta au darasa. Wamevaa sare za shule za rangi ya buluu. Msichana aliye mbele kabisa upande wa kulia na yule aliye katikati wanaonekana wakichunguza kwa umakini skrini ya kompyuta iliyo mbele yao.

Hii ni mandhari pana ya kijani kibichi na anga la buluu. Katika sehemu ya mbele, kuna eneo kubwa lililofunikwa na mimea ya kijani ambalo linaeza kuwa shamba au nyasi. Mbali zaidi kuna majengo kadhaa yanayoonekana yakipendekeza uwepo wa makaazi.

Huu ni mfumo wa usimamizi wa taka unaonekana kama tanki kubwa la saruji lililojengwa ardhini likiwa na mabomba au miundo mbinu inayozunguka, eneo hili linaonekana kuwa mahususi kwa ajili ya kukusanya au kutibu taka.

Hapa kuna mwanaume mmoja. Amevalia koti jeupe labda mtaalam au mwalimu akiwa amezungukwa na kundi la watoto shuleni au kituo cha jamii. Anashika kitu kilicho na rangi ya kijani huenda mmea ndogo au sampuli ya udongo akionyesha kitu au kueleza.

Hili ni eneo kubwa lililowazi ambalo linaonekana kuwa chaa au kituo cha kuchakata taka hasa chuma cha kafu. Upande wa kushoto na kulia, kuna mirundo mikubwa ya chuma cha kafu iliyopangwa na kufungwa pamoja katika vitaru vikubwa.

Huyu ni nyani mwenye manyoya ya kijivu nyeusi akiwa ameketi ardhini. Nyani huyu anaonekana kuwa anakula au anashikilia majani ya kijani kibichi mikononi mwake. Uso wake unaonekana wazi ukionyesha macho na pua yake. Chini kuna udongo au ardhi yenye rangi ya kahawia.

Huyu ni mtu amesimama katikati ya eneo lililopandwa mimea. Linaonekana kama shamba ndogo au bustani akionyesha bidii katika kilimo. Amevalia vifaa vya usalama vinavyomtambua kama mfanyakazi anayefwata utaratibu.

Hapa tunaona kundi la mbuni wanne wakiwa wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi. Nyuma yao, kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu . Anga linaonekana kuwa lina mawingu.

Hili ni eneo la nje, labda bustani au uwanja ndogo, katikati yake ukiwa na mti mkubwa wenye majani mabichi mengi. Chini ya mti kuna mimea mingine midogo na mawe yaliyopangwa. Upande wa kulia wa picha kuna jengo lenye madirisha na upande wa kushoto kuna miundo mingine, labda paa au kivuli.

Hili ni kundi la watu wazima wengine wao wakiwa wamevaa fulana za rangi ya bluu. Wamesimama katikati ya mimea midogo au miche ambayo inaonekana kuwa imepandwa au imesubiri kupandwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na mimea mingine ikionyesha kuwa wako katika eneo la wazi.

Hii ni sehemu ya mfumo wa bomba kubwa likiwa na rangi ya bluu. Sehemu mbili za bomba zimeunganishwa kwa kutumia phlange , ambapo kuna poly na kokoto kadhaa zinazoshikilia pamoja.

Hili ni soko la wazi lililojaa bidhaa mbalimbali za mazao hasa viazi vikuu, vitunguu na labda viazi vitamu au mazao mengine ya mizizi. Katikati, sehemu ya mbele kuna mirundo mingi ya viazi vikuu vilivyopangwa vizuri kwenye vikapu au vyombo vingine.

Huyu ni twiga mzima akitembea kwenye mazingira yenye miti na nyasi .Twiga huyu ana shingo ndefu, miguu mirefu na michoro ya kahawia na njano inayofanana na matofali kwenye mwili wake. Anaonekana kuwa katika mazingira ya asili labda hifadhi ya wanyama pori au msitu.

Hili ni kundi la watu wakifanya mazoezi ya yoga au aina nyingine ya mazoezi ya viungo, wakiwa wamejipanga kwenye nyasi chini ya miti mikubwa. Watu hawa wako katika nafasi mbalimbali, wengine wakiwa wameinama kama mbwa, wengine wakiwa wamesimama au katika nafasi nyingine za yoga .

Huu ni mto unaotiririka ukiwa na maji yenye rangi ya kahawia au tope. Ukionyesha uwezekano wakiwa na matope mengi au tope baada ya mvua. Maji yanaonekana kutiririka kwa kasi na kuna mimea mingi kando kando ya mto. Watu wawili wanaonekana kuinamisha miili yao labda wakifanya kazi.

Huyu ni mbwea mweusi mgogoni. Amesimama kati ya eneo lenye nyasi. Mbwea huyu ana rangi ya kahawia na madoa meusi mgogoni na mkia wake unaonekana kuwa na manyoya meusi. Mandhari ya nyuma ni nyasi ndefu na vichaka vichache ikionekana mazingira ya wazi yanayoweza kuwa ya Savana au eneo la wazi lenye mimea.

Huyu ni mjusi wa kuvutia wa aina ya alama yenye kichwa jekundu anayetambulika kwa urahisi kutokana na rangi zake angavu. Kichwa chake na shingo vimepakwa rangi nyekundu au machungwa iliyokolea huku sehemu iliyobaki ya mwili ikiwemo mgongo na miguu ikiwa na rangi ya buluu kijivu. Ni mchanganyiko unaoashiria kwamba huyu ni dume.

Hawa ni watu watatu wakiwa katika mavazi ya kitamaduni labda wakitumbuiza au kusherekea, wanawake wawili wamesimama pande mbili wakiwa wamevalia sketi nyeupe zinazofanan na tutu. Vazi la juu la rangi nyekundu na mapambo ya shingo na mikononi.

Hili ni eneo kubwa lenye majumba mengi yaliyojengwa kwa karibu sana yakiashiria mji au kitongoji kubwa. Nyumba nyingi zinaonekana kuwa ndogo na zimejengwa kwa vifaa mbalimbali zikunda muonekano wa msongamano wa makazi. Kuna mto au mkondo wa maji unapita katikati ya eneo hili.

Hii ni mandhari ya makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda ambapo maisha ya kila siku yanaendelea katika mazingira magumu. Nyumba zimejengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi zikionyesha hali duni ya makazi. Udongo unaonekana kuwa chafu na kuna matope labda kutoka na mvua au ukosefu wa mifumo bora ya maji ya taka.

Hapa ni mandhari halisi ya eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda, ikifuchua changamoto kubwa za kimazingira na kijamii. Kuna rundo la taka na maji machafu yaliyotuama barabarani, pamoja na mfumo tata wa mabomba yaliyotawanyika chini.

Hili ni tukio la kusikitisha, ambapo simba aliyekufa amelala chini barabarani. Karibu naye, kuna mtu aliyevaa nguo za kijeshi au za kuficha akishikilia bunduki. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo wazi lenye mimea, miti michache na uzio.

Hili ni eneo lenye asili ya mazingira ya maji na miti. Sehemu ya mbele inaonekana kuwa na maji yaliyofunikwa kwa kiasi na mimea ya majini yenye majani makubwa, labda majani ya maua ya waridi ya majini.

Hawa ni mamba. Mkubwa amelala kwenye mazingira yanayoonekana kama bustani ya wanyama au hifadhi ya asili. Mamba huyo amelala katikati ya miamba na ardhi yenye majani machache, huku mkia wake mrefu ukiwa umelala juu ya miamba.

Hili ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa fulana za rangi ya njano zinazong'aa . Wakikusanya taka katika eneo lenye mazingira machafu sana. Nyuma yao kuna milima ya takataka ikionyesha ukubwa tatizo la taka nchini.

Huyu ni mtu akishiriki katika shughuli za kusafisha mazingira, labda karibu na mto au mkondo wa maji. Mtu huyu amevaa nguo za kazi zikiwemo shati la kijani na kofia ya rangi ya chungwa, na anaonekana akichukua takataka kutoka kwenye rundo kubwa la taka lililokusanyika kando ya maji.

Hili ni eneo ya makaazi inayoonekana kuwa duni au ya kipato cha chini labda katika mtaa wa mbanda au kitongoji. Majengo yaliyopo yamejengwa kwa vifaa mbalimbali ikiwemo mabati yenye kutu na mbao yakionyesha hali ya uchakavu.

Huyu ni kifaru mkubwa. Anaonekana akiwa amelala au ameanguka chini, labda akiwa amedondoshwa kwa ajili ya matibabu au uhamishaji. Kuna kitambaa chenye rangi nyingi kinachoonekana kuwa kitambaa cha kitenge au leso. Kimefungwa karibu na sehemu ya kichwa chake.

Hii ni chemichemi ndogo au maporomoko ya maji yaliyojificha katika eneo lenye mimea mingi. Maji yanatiririka kwa kasi juu ya miamba iliyofunikwa na mimea mingine. Kando ya maporomoko ya maji, kuna mizizi mikubwa ya miti iliyonyumbulika na kuking'ang'ania mwamba.

Hawa ni wanyama wawili wa porini wanaofanana na aina ya swara au kuro wakiwa katika mazingira ya asili. Mnyama wa mbele anaonekana wazi zaidi. Amesimama akitazama moja kwa moja kuelekea kamera. Ana rangi ya kahawia kijivu na anaonekana kuwa na manyoya marefu na mapaya na uso wake una alama nyeupe karibu na macho na pua.

Hii ni uso wa simba dume ikionekana kwa karibu, akiwa na manyoya marefu mazito na yenye rangi ya kahawia. Macho yake yanaonekana kuwa makubwa ya yanaonyesha umakini. Pua yake ni kubwa na imara, na masharubu yake meupe yanakamilisha mwonekano wake wa kuvutia.

Huyu ni nguruwe wa porini akiwa amepumzika chini. Jicho lake moja la rangi ya buluu iliyokolea linaonekana wazi, likitoa hisia ya umakini. Ngozi yake ni mikunjo mingi na manyoya machache ya rangi ya kahawia kijivu.

Hili ni eneo la ujezi wa mradi wa ukarabati uboreshaji wa mifumo ya maji. Mfereji mkubwa unaonekana ukiwa na mabomba au mfereji ambayo yanaweza kuwa sehemu ya mradi. Kuta ya udongo inaonekana pembeni mwa mfereji.

Huyu ni mbuni mweusi, ambaye anakaa kwenye kiota chenye mayai mengi mieupe. Mbuni ana shingo ndefu na nyembamba, ya rangi ya waridi na kichwa kidogo. Amejilaza kwenye nyasi kavu huku mayai yakiwa yamezunguka mwili wake.

Huu ni maporomoko ya maji kwenye mawe mengi, maji yakitiririka chini kupitia miamba. Maji haya yanaonekana meupe na yanatoa mwanga kidogo kutokana na mwendo wake. Mazingira haya yanazungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi na miti ikionyesha kuwa huu ni eneo la msitu.

Hapa kuna daraja la chuma la rangi ya kijani likivuka mto ambapo watu wanaonekana wakivuka na mmoja akivuta boti. Nyuma ya daraja kuna majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji. Upande wa kushoto kuna mitende.

Hili ni eneo wazi lililojaa mifuko mingi nyeupe iliyofungwa, ikiwa imelala chini. Inaonekana kama taka au bidhaa zilizokusanywa. Nyuma ya mifuko hizi kuna ukuta wa matofali na miti. Vichaka vichache vinaonekana kwa umbali.

Huyu ni simba dume, akiwa amelala chini kwenye udongo. Simba huyu ana manyonya marefu, mazito, na meusi kuelekea shingoni, na usoni, huku sehemu nyingine ya mwili wake, ikiwa manyonya ya rangi ya kahawia njano. Anaonekana akitazama upande wa kulia, wa mpiga picha.

Huyu ni chui akiwa ndani ya uzio wa wavu. Mnyama huyu ana manyoya yenye madoa nyeusi yanayofanana. Macho yake yameonekana kuwa ya buluu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha nyasi na mimea mingine. Chui huyu anaonekana anazingatia kitu.

Hii ni mbuga ya wanyama yenye pundamilia waliosimama katikati ya barabara inayopita katikati ya mbuga , eneo hili pia lina miti na nyasi mingi na kando kando ya mbuga kuna nyumba za ghorofa.

Hapa ni katika njia ya reli ambapo kuna troli linalo beba mizigo. Mmoja wa watu walioko anafuta troli huku wengine wakiskuma .Mandhari ya nyuma ina miti na vichaka na anga linaonekana kuwa na mawingu.

Hii ni mandhari hai na yenye shughuli nyingi za barabara inayowakilisha kikamilifu mazingira ya jiji, pengine jiji kuu. Katikati, kuna basi kubwa la abiria ambalo linafanana na matatu maarufu za Kenya kutokana na rangi zake angavu na muundo wake wa kisanii.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi kutoka katikati ya jiji likisisitiza jinsi usafiri wa umma unavyoendesha maisha ya kila siku. Katikati inasimama matatu ya kuvutia yenye rangi za machungwa na njano iliyopangwa na michoro ya kipekee na nambari.

Hili ni eneo la mtaani lenye watu kadhaa na basi lililosimama, basi linaonekana kuwa dogo hadi la kati na linaweza kuwa ni daladala au matatu, gari ya usafiri wa umma inalotumika sana nchini.

Hii ni barabara kuu yenye njia nyingi yenye magari machache yanayoonekana yakitembea. Katikati ya barabara, kuna utepe wa kijani uliowazi unaoweza kuwa sehemu ya kando ya barabara au eneo la kupunguza kasi. Kando ya barabara majengo marefu yanaonekana yakijipanga yakionyesha mazingira ya mjini.

Hili ni gari la reli au treni likiwa limeegeshwa nyuma ya uzio wa chuma au wavu. Uzio unatoa taswira ya usalama au eneo lililotengwa, labda kituo cha reli au eneo la kuhifadhi treni.

Hili ni basi la abiria lenye jina Citi Hoppa. Limeegeshwa barabarani likiwa na rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi, baadhi yao wakiwa wamesimama kwenye njia ya watembea kwa miguu na wengine wakielekea au wakitoka kwenye basi.

Hii ni taswira ya shughuli za kawaida za usafiri wa umma katika jiji, inaonyesha mabasi matatu tofauti yaliyopakwa rangi mbali mbali yakisimama au yakipita eneo lenye shughuli nyingi. Watu wanaonekana wakizunguka maeneo ya mabasi hayo wakionyesha shughuli za kupanda kushuka au kusubiri usafiri.

Hii ni hali halisi ya mazingira ya mjini au mji mdogo nchini ikionyesha bayana shughuli za kibiashara na usafiri wa umma. Katika kuna bango kubwa imeandikwa Nakuru direct ikivutia hisia na kuashiria huduma maarufu za usafiri wa umma zinazotolewa na chama cha 2NK.

Hii ni taswira ya basi refu la abiria lenye rangi ya kipekee ya kijani kibichi na buluu ya bahari likionekana likisafiri polepole au limeegeshwa katika eneo la mjini lenye shuguli. Basi hili linaturubai ya kijani nyepesi iliyofunika sehmeu ya juu.

Hii ni taswira ya hali halisi ya maisha ya kila siku katika mazingira ya nchi. Barabara iliyojaa magari mawili ya matatu yenye rangi angavu ikiwemo moja la chungwa na jingine la manjano yanasimama kama alama muhimu za utamaduni wa usafiri wa umma nchini yakionyesha jinsi yanavyoendesha shughuli za jiji.

Hiki ni kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika kando ya barabara enye vumbi au changarawe. Katika eneo linanoloonekana kuwa jijini au kitongojini. Kuna nguzo za umeme au ishara ya barabara enye bango la kijani kibichi upande wa kushoto huku nyuma kukiwa na miti na majengo yasiotahiri.

Haya ni mabasi madogo ya abiria ambayo kwa kawaida hujulikana kama matatu yakiwa yameegeshwa barabarani. Basi la kwanza lina rangi ya zambarau nyepesi na lina maandishi. Kuna watu wawili wamesimama karibu na basi upande wa kushoto, mmoja amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi akionekana kuongea.

Hii inaonyesha mandhari yenye shughuli nyingi barabarani inayofanana na maeneo ya mijini yenye magari mengi ya watu. Katikati, kuna mabasi mawili madogo ya abiria yanayofanana na matatu ya Kenya yakionyesha rangi na michoro mbalimbali.

Hii ni barabara pana yenye njia nyingi za magari labda barabara kuu au barabara ya mjini. Kiti kinachovutia zaidi ni daraja refu la watembea kwa miguu la rangi ya bluu na kijani lililojengwa juu ya barabara likiunganisha pande mbili za barabara.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji, ikiwa na msongamano wa magari na watu wengi. Magari mbalimbali yanaonekana, yakiwemo mabasi, magari madogo na labda matatu. Yanaashiria shughuli za usafiri wa umma na binafsi.

Hii ni foleni ya mabasi madogo ya abiria, yanayojulikana kama matatu nchini, yakipita barbarani. Mabasi haya yamepakwa rangi mbalimbali na yana miundo tofauti, yakionyesha uhai na tamaduni ya usafiri wa umma katika eneo hili.

Hili ni basi la abiria lenye rangi ya buluu kwa upande wake likiwa limeegeshwa au likiendeshwa barabarani. Linaonekana kuwa basi la abiria la umma kama inavyopatikana mara nyingi katika miji nchini. Kwenye paa la basi, kuna kitu kilichoinuka, huenda ni mapambo au matangazo.

Hili ni eneo la kituo cha matatu. Kituoni hapa kuna matatu nyeupe iliyo na vibandiko vya rangi ya bluu, nyekundu na njano ikiwa na namba ya usajili. Juu ya matatu, kuna kibao kinachoonyesha mahali ambapo ni jina ya maeneo au njia ya usafiri. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na matatu wakisubiri au wakipanda gari.

Hii ni taswira hai ya eneo lenye shughuli nyingi sana mjini, ikionekana wazi kuwa ni kitovu cha usafiri au stendi kuu ya magari. Barabara imejaa magari ya aina mbalimbali ikiwemo mabasi makubwa, matatu, magari madogo na malori. Baadhi yamepaki yakisubiri abiria huku wengine yakiendelea na safari zao.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ya aina mbalimbali kama vile mabasi, magari madogo na lori. Barabara inaonekana kuwa na njia nyingi na magari yamepangwa katika mistari zikionyesha kuwa kuna msongamano wa magari au trafiki nzito.

Hili ni basi la abiria ambalo linaonekana kuwa na rangi ya buluu na njano likiwa limesimama kando ya barabara. Mlango wa basi umeachwa wazi na inaonekana kuna watu wanashuka au kupanda. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye barabara ya miguu iliyo karibu.

Hili ni eneo iliyojaa shuguli za usafiri wa umma ikionyesha mkusanyiko wa mabasi madogo na magari mengine ya abiria yanayofanana na matatu yakiwa yameegsehwa au yamesimama kwenye maeneo pana la wazi ambal linaashiria kuwa ni kituo cha mabasi au sehemu ya kuegesha.

Hii ni barabara kuu yenye lami na magari machache huku kukiwa na mazingira ya kijani pembeni na mtu mmoja akitembea ikitoa taswira ya miundo mbinu ya usafiri wa barabara. Ingawa hakuna dalili wazi za barabara maalum za usafiri wa umma kama matatu au basi.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shuguli nyingi ikiashiria katikati ya jiji au mji mjini. Mbele kabisa, basi basi jekundu lenye mistari meupe ya tahadhari linaoekana likielekea mbali likifwatwa na magari mengine ikiwemo basi jingine la buluu upande wa kulia.

Hili ni basi kubwa la abiria, la rangi ya chungwa, lililoegeshwa karibu na jengo lenye kuta nyeupe na madirisha yenye fremu za blue . Upande wa nyuma ya basi, kuna maneno yaliyoandikwa kwa herufi kubwa. Na pia kuna nembo ya ndege iliyoruka pande zote mbili za basi na kwenye kioo ya nyuma.

Hili ni eneo la nchi lenye shughuli nyingi likiwa na magari mengi na watu wachache wanao tembea barabarani. Kuna foleni ya magari upande wa kulia wa barabara huku baadhi ya magari mengine yakionekana yakitembea taratibu au kusimama. Magari hayo yana rangi na aina mbali mbali ikiwemo magari ya kibinafsi na lori ndogo ya majano

Hii ni hali halisi ya maisha ya kila siku katika maeneo yenye shughuli nyingi mjini, hasa katika jiji kuu. Inaonyesha kituo kidogo cha usafiri, au soko la barabarani, ambapo magari kama matatu yanasubiri abiria, huku wengine wakipakua mizigo.

Hii ni shuguli nyingi katika mtaa wa mji, ikiangazia gari la abiria dogo aina la matatu. Hii inaashiria kuwa gari hili linaelekea na kijiji kubwa nchini Kenya, matatu hili limegeshwa katikati ya watu wengi wanaotembea kando ya barabara.

Hii ni bango kubwa jeupe lenye nembo ya supermetro na nambari nne kubwa nyekundu. Chini ya nambari nne kuna orodha ya maeneo au vituo vinavyoandikwa kwa herufi kubwa ikiwemo ngong road, coptic hospital, prestige, adams, posta, junction, kona , wanye, satellite na kaperial .

Hii ni mandhari ya barabara kuu labda katika eneo la mjini yenye trafiki ndogo. Barabara yenyewe inaonekana kuwa na njia kadhaa za kusafiria zilizotenganishwa na mistari nyeupe na kuna kando ya barabara iliyotengwa kwa watembea kwa miguu au baiskeli. Kwenye upande wa kushoto wa picha kuna basi la kijani kibichi na mbele yake kuna gari ndogo jeupe.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi linalofanana na kituo cha matatu au soko labda katika mji. Katikati kuna basi ndogo au matatu ambalo linaonekana limeegeshwa na limepakiwa mizigo juu. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na matatu hiyo baadhi yao wakiingia au kutoka.

Hili ni basi ndogo lenye rangi ya kijani na njano likiwa limeegeshwa au likitembea polepole barabarani. Rangi hizi, hasa mchanganyiko wa kijani na njano, ni za kawaida kwa matatu mjini. Basi linaonekana kutazamwa kutoka mbele likionyesha kioo chake cha mbele, taa na bodi ya mbele.

Hii ni mandhari hai ya kituo cha usafiri au eneo lenye shughuli nyingi za biashara ya usafirishaji likiongozwa na bango kubwa. Bango hili lenye rangi nyekundu na bluu linatangaza huduma za usafiri zinazoelekea au kutoka Meru.

Hili ni kundi la watu wakiwa karibu na basi ndogo la abiria ambalo kwa kawaida hujulikana kama matatu lenye mapambo na michoro mingi yenye rangi angavu. Juu ya basi kuna maandishi yanayosomeka na pia kuna ujumbe. Inaonekana kuwa eneo la shughuli nyingi labda kituo cha mabasi au mtaa wenye watu wengi.

Hili ni eneo la barabara au kituo cha mabasi chenye shuguli nyingi, katikati kuna basi ndogo, linafanana na matatu likiwa na rangi za kuvutia za machungwa na michoro ya rangi mbalimbali. Kuna watu wanaotembea au kusimama karibu na mabasi.

Huu ni mtazamo wa barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mjini labda ikiwa imepigwa kutoka kwenye teksi kama inavyoashiriwa bango lenye rangi ya chungwa lililowekwa juu ya paa la gari linaloonekana mbele. Tunashuhudia pilkapilka za maisha nchini huku kukiwa na umati wa watu wakitembea barabarani na pembeni yake.

Huu ni msongamano wa magari barabarani huenda katika eneo la mjini. Kuna basi kubwa lenye rangi ya manjano lenye maandishi nyuma yake na gari dogo aina ya matatu yenye rangi nyeupe limeegeshwa kando yake.

Hii ni barabara yenye uzio au ukuta mrefu upande wa kushoto. Barabara inaonekana kuwa na magari yanayoelekea mbele na sehemu ya kioo cha upande wa gari inaonekana upande wa kulia. Kwa mbali, kuna miti na majengo yanayoonekana yakionyesha mandhari ya mijini au karibu na miji.

Hii ni mandhari yenye shughuli nyingi katika mandhari ya jijini hasa linalohusiana na usafiri wa umma. Kitu cha msingi kinachoonekana ni basi ndogo au matatu lenye rangi nyeusi likiw limesimama na abiria wengi wamekusanyika karibu nalo. Inawezekana kuwa lori hili linapakia au linsusha abiria.

Hii ni makutano ya barabara yenye shughuli nyingi. Katikati kuna ishara ya trafiki yenye umbo la pembe tatu nyekundu na ishara mtu anayevuka barabara ikionyesha eneo la vivuko. Barabara inaonekana kuwa na magari mengi ikiwemo magari madogo, basi ndogo na labda lori mbali kidogo.

Huu ni barabara yenye njia nyingi ikiwa na magari chache yanayoonekana kwa mbali. Upande wa kushoto wa barabara kuna basi la blue limeegeshwa au linasafiri polepole. Katikati ya barabara kuna kizuizi kilichofunikwa na nyasi. Juu ya barabara kuna mabango makubwa ya barabara yenye ishara ya trafiki au muelekezo.

Huu ni msongamano wa magari kando ya barabara kuu au barabara yenye daraja refu au ukuta mmoja upande moja. Magari mbalimbali yamepangwa kwenye foleni, ikiwemo basi kubwa la rangi ya chungwa, magari madogo, na matatu ya bluu. Sehemu ya barabara inaonekana kuwa na vumbi au tope kidogo.

Hapa kuna magari ya uchukuzi wa umma linalotumika sana mjini. Matatu hii ina rangi ya zambarau na ina michoro na maandishi mbele ikiwa ni pamoja na neno kwenye mlango wake wa mbele. Inasimama kando ya barabara karibu na nguzo na inaonekana kuwa na watu ndani yake.

Hili ni basi la abiria, ambalo linaonekana limepakwa rangi ya bluu, na ya kijani. Basi hili, linaonekena kuegeshwa barabarani, na kuna watu kadhaa, wanaotembea karibu nayo. Kuna mti mkubwa, upande wa kulia, inaonekana ni kama shughuli ya kawaida, ya mtaani.

Hapa kuna lori lenye rangi ya kijani kibichi liliopakia mizigo likiwa limeegeshwa au likisafiri polepole kando ya jengo refu la gorofa. Lori hili linaonekana kuwa la zamani na kuna watu wengine juu ya mizigo iliyopakia. Nyuma ya lori, kuna majengo lenye madirisha mengi ikiashiria kuwa ni jengo la biashara au makazi.

Hii ni barabara isiyopitika vizuri, labda ya udongo au kokoto yenye mashimo na matope, hasa upande wa kushoto. Barabara inaonekana kuwa na matope na imechimbika ikionyesha kuwa huenda imetumiwa sana au imeathiriwa na mvua.

Hili ni rundo la mabomba makubwa yenye rangi ya kijivu iliyokolea au nyeusi. Yakiwa yamewekwa juu ya ardhi au chini. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya chuma au simiti. Na yamepangiwa kwa mlango. Baadhi yakiwa yamewekwa juu ya mengine.

Huu ni muundo wa paa wa jengo unaonekana bado haujakamilika kikamilifu au ni zamani bali umetengenezwa kwa muundo wa mabati au plastiki yenye mawimbi yanayopitisha mwanga. Chini ya mabati hayo kuna mbao zinazopangika zinazounda fremu za paa.

Hii ni sehemu ya mfumo tata wa mabomba na mitambo unaoashiria uwezekano wa kuwa mfumo wa kusafisha maji au sehemu ya mchakato wa viwanda unaoshughulikia vimiminika inayoonyesha mtandao mnene wa mabomba yanayounganishwa yanayoelekeza maji au vimiminika vingine kupitia mfumo.

Hii ni mandhari ya mijini yenye magari makubwa na majengo. Kwa mbele kuna lori kubwa la mizigo na upande wake kuna basi ndogo la abiria ambalo linaweza kuwa matatu. Magari yote yanaonekana kuwa yamechakaa kidogo. Nyuma ya gari kuna majengo ya ghorofa yenye dirisha na rangi mbalimbali.

Hili ni tanki refu la maji la chuma lenye umbo la silinda likiwa limewekwa juu ya jengo. Lina rangi ya kijivu na linaonekana kuwa limepitia miaka likionyesha dalili za kutu kidogo au uchakavu wa hali ya hewa.

Huu ni udongo uliolimwa au kuchimbwa. Unaonekana kuwa mzito na wenye mabonde. Kuna alama za tairi au mashine zilizopita juu ya udongo huu zikionyesha shughuli za kilimo au jinsi umefanyika